Mazingira haya ni safi. Katika mji huu, kuna ziwa safi ambapo watalii na wanakijiji wanaeza jiburudisha kwenye mashua. Tunaona mtu mmoja akiendesha mashua na wengine watembezi wakivuka daraja.

Hili ni hifadhi la wanyama na kuna mbuni anayekula nyasi. Nyuma yake tunaona kichaka na msitu wa miti. Kando yake kuna wanyama wengine wa rangi ya hudhurungi.

Huyu ni mpishi aliyevaa aproni lenye rangi ya samawati. Pia amevaa kitambaa kwenye kichwa ili kukinga chakula na uchafu. Hapa tunaona majiko matatu makubwa pengine moja imewekwa mchele ile lingine limekuwa kitoweo na cha tatu kimewekwa mboga.

Haya ni mandhari ya shuleni na tunaona watoto hawa wametumia ubunifu kupanda mimea ya kurembesha shule yao. Wanasaidia ardhi kwa kuifunika na mimea mizuri.

Haya ni mandhari ya bustani. Kwa upande wa kushoto na kulia, miti ni mingi, ishara ya kwamba kuna msitu hapa ndani. Tunaona watu wakitembea kwa barabara wakiwa starehe zao.

Hapa ni mandhari ya jangwa. Tunaona kifaru mmoja ametimua mbio, ili kuvuka barabara, naye amefuatwa na mwingine. Pengine wanakimbia ili kuepukana na simba anayewafuata, au wameogopa kwa sababu wameona watalii wanapita na magari makubwa makubwa.

Huku kunaonekana kuwa ni ardhi aina ya savana na katikati ya miti na vichaka kuna mto mdogo ambao unapita wenye maji iliyokolea na mchanga. Maji haya si masafi na yanatumika na wakaazi wa hapo.

Huyu ni chui maridadi aliyelala karibu na bwawa la maji, pengine amesikia kiu kwa sababu ya jua la sahara . Amelalia nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Vijana hawa watatu, mwanamke mmoja na wanaume wawili wameenda kuvikwea vilima vya Ngong, yaani Ngong Hills . Wanaonekana kuwa wamefurahi nayo hali ya anga inaonyesha mawingu.

Kuna muuzaji huyu mwanaumea aliyevaa shati nyeupe, anauza viazi. Kando yake kuna muuzaji wa nyanya, nyuma yake kuna mayai. pia sokoni kunauzwa karoti na vitunguu.

Huu ni mto mchafu unaopita katikati ya kijiji. Takataka zinaonekana upande wa kushoto na kulia ikafanya maji haya yawe meusi. Kunahitajika wanakijiji hawa waje kuyasafisha maji haya wasisaidiwa na umma.

Ni mbuga ambalo likona miti mizuri. Kuna miti mirefu na pia kuna miti mifupi. Barabara inapita hapo katikati ya mbuga. Hili ni barabara la mchanga si ya lami.

“Hii ni mandhari ya porini ambapo tunaona punda milia amesimama, akisagia nyasi alizokula. Kwa mbali, kuna vichaka, miti na mlima wenye rangi ya samawati. Hali ya anga ni nzuri, jua likiwa limewaka

Hili ni baraza la wazee katika kijiji fulani kule mashambani. Tunaona mbali nao kuna magari iliyoegeshwa pale ya nyeupe. Wameketi chini ya mti kuonyesha mzuri wa kivuli ya miti hii. Pia kwenye ardhi tunaona mchanga na nyasi ya kijani kibichi.

Mnyama huyu anafurahia kivuli chini ya mti katika mazingira ya bustani. Ametandaza mkeka na malazi ili afurahie chamcha pamoja na rafiki yake. Nyuma yake kuna mti kubwa na msitu wa miti. Nyasi ni ya rangi ya kijani kibichi na kivuli ni kingi.

Pundamilia hawa wawili wanaonekana kukumbatiana, pengine ni kaka na dada au ni viongozi(mama na baba) wa familia ya pundamilia. Wanaonekana kuwa karibu na kijiji na jiji kubwa la Nairobi.

Hii ni hoteli kuu ambayo ina bwawa ili wageni wajiburudishe kwenye mashua wakipiga picha. Maji haya yanaonekana kuwa safi na yametunzwa vizuri. Pia kunaonekana kuna miti ya aina tofautitofauti na yenye rangi ya kijani kibichi.

Huyu ni mnyama aitwaye fisi. Amepinduka nyuma ili pengine kuangalia chakula kilichoachwa na simba. Fisi huyu hali nyama, hali wanyama walio hai bali nyama iliyobakishwa na wanyama wengine wanaowashika wanyama walio hai.

Hii inaonekana kuwa ni barabara kuu pengine barabara kuu ya Thika Super Highway magari yanaendeshwa mbio na pia tunaona wapitanjia wakitembea kuna daraja kubwa linalopita upande mmoja hadi mwingine kusaidia wapita njia kuvuka barabara kwa usalama.

Hapa ni mandhari ya barabarani na tunaona kwa mbali basi ya Citi Hoppa likienda kujiegesha pale kando, kuchukua abiria. Nyuma yake, kuna basi ingine ikisimama kwenye kituo hicho, ikitaka pengine kushukisha abiria.

Hapa ni kituo cha basi. Tunaona basi tatu zimepiga foleni huku wakingoja abiria waingie. Tunaona makanga wamejipanga wa pale nje huku wamebeba mabango ili kuashiria kule ambako wanaenda. Wamevaa vesti za rangi ya waridi.

Hii ni garimoshi linalopita kwenye reli na ni kama limeegeshwa mahali kwenye kituo likingoja abiria wapande. Pia tunaona ua la waya unawapatia wapitanjia usalama ili wasikaribie sana gari la moshi linapopita.

Matatu hii yenye rangi ya zambarau na nambari KBT 604Q linaonekana kuwa mbele katika foleni kubwa ya magari. Kando yake kuna polisi aliyesimamisha makanga wanaonekana kuwa wanazungumza.

Magari haya, basi na matatu yamejipanga kwenye kituo cha magari. Magari haya yanatumika kwa usafiri wa uma. Gari moja la sacco ya Embasava limesimama kwenye barabara likitaka kuondoka.

Hiki ni kituo cha mabasi mjini Nairobi na kuna basi moja ambayo inapandwa ama abiria wanapanda ili waweze kuondoka. Dereva anaonekana nje ya basi akingoja basi lijae abiria. Pia kuna wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Huku ni barabarani kwenye barabara kuu za Kenya. Magari yanaonekana kuwa yanaharakisha kwenda mjini asubuhi na mapema. Kuna basi kubwa la rangi ya kijani kibichi na magari madogo yanayopita huko. Pia tunaona huko nyuma kuna lori inayobeba mizigo.

Barabara hii mjini Nairobi inaonekana kuwa na watu wengi na magari mengi. Pengine ni wakati wa krisimasi watu wanasafiri nyumbani kwenda pahali kama Nyeri na mahali mbalimbali. Kuna matatu dogo na mabasi makubwa.

Huku ni barabarani na kunaonekana kuna magari kadhaa. Kuna pikipiki, gari jeupe na lori nyuma yake. Pia kuna tangazo au maagizo barabarani inayokanya watu dhidi ya kuenda kasi.

Mandhari ya usafiri ya umma, tunaona gari limeegeshwa kwenye kituo cha mabasi, likitaka kuondoka. Mlango umefungwa na watembezi barabarani wanaenda mbio ili wasikanyagwe na gari.

SACCO ya matatu ya Nuclear lina kituo cha magari pale mjini likisafirisha abiria maeneo ya Nyahururu, Gilgil, Ol Kalou na Maralal. Matatu hizi zimepanga foleni ili kuleta utaratibu katika kazi yao.

Basi hili la Metro Trans hutumika kwa usafiri wa umma. Tunamwona mteja mmoja aki itafakari kama atalipanda hili gari. Pia ndani tunaona abiria mmoja aliesimama akijitayarisha kushuka gari. Pengine hiki ni kituo cha basi barabarani.

Hiki ni kituo cha basi, kuna makanga wanaashiria abiria waingie kwenye gari huku wamebeba mabango yanayoonyesha kule wanakoenda. Pia kuna wapita njia watembezi wanoendelea na shughuli zao mjini

Hii ni duka ya kuuza maji. Kuna maji inayouzwa kwa chupa kubwa na chupa ndogo. Wateja wanaweza nunua maji ya chupa moja au maji iliyofungwa kwenye pakiti ya chupa ishirini na nne.